Mchezaji wa mpira wa mguu wa walemavu, kutoka Kenya anaonekana akiwa uwanjani. Anapiga hatua kwa kutumia magongo mawili ya kutembelea na amevaa sare ya michezo ya rangi nyekundu na nyeupe, iliyoandikwa Kenya. Anatazama mbele kwa umakini, huku mpira ukiwa chini mbele yake.